Duka kubwa ambalo linauza vitu mingi mwuzaji analeta vitu ili kuuzia wanunuzi ili waende kupeleka nyumbani kwao anaendeleza biashara ili apate pesa.

Magari mengi ambazo ni za bei ghali limesimama hawajaanza safari yao. Kando kuna miti ambazo zinapendeza kwenye mazingira hii.

Vitu mbalimbali, matunda na mboga na nyanya, viazi vitamu, ziko hapa zikiwa zimewekwa kila moja mahali pake ili viuzwe.

Gari kubwa ambalo liko kwa barabara . Limebeba magari mingi mengine kutoka mahali zinanunuliwa hadi mahali penye watu wanauza magari hili wanunuzi wakuje wachague ambazo wanazitaka na zenye zinawapendeza .

Duka kubwa ambalo wanauza bidhaa mingi kama vile soda wanunuzi wanakuja kununua bidhaa hizi huku wauzaji wanaongeza vitu kwa duka yao ili kuuza. Kuna mtu wa baiskeli hapa amekuja kununua bidhaa zake ili aebe nazo vitu aende nyumbani.

Pesa mingi ambazo kuna mtu ambaye anapea mtu mwingine pesa hizi za shillingi ya noti, elfu moja. Ilikuwa zinatumika kitambo lakini kwa sasa haziwezi kutumika. Hii ina ishara kwamba imebadilika katika nchi yetu ya Kenya.

Sokoni ambapo watu wanafanya biashara aina mingi. Kuna muuzaji ambaye anauza viatu mingi sana aina ya ambazo zimefunguliwa. Mtu anakuja kununua huku muuzaji anatafuta hela zake.

Mama mmoja ambaye ako sokoni anauza bidhaa mingi kama vile vitungu, nyanya ,pilipili, kuna wauzaji wanaokuja kununua vitu vyao apa kwa kubadilisha kupeana pesa ili wapewe bidhaa vyao.

Duka kubwa ambazo wanauza bidhaa mingi kama vile soda, kuna viazi. Wanaweza tena kupeana laini ambazo zinawekwa simu ili watu wajuliane hali.

Sokoni ambapo wamejaa watu, wanunuzi na wauzaji. Kuna vitu vingi ambavyo vinauzwa hapa kama mahindi, viazi, nyanya na hata ndizi huku wengine wakiendeleza biashara zao.

Sokoni ambapo watu wanauza ndizi, vitunguu, viazi vitamu na vitu mbalimbali ili waweze kupata pesa ambazo wanajisaidia kimaisha ili wasaidie watoto wao.

Magari mengi ambazo ni vizuri na ni mpya labda vinauzwa Kwa bei nafuu ziko katika nyumba moja maalum ambalo ni kubwa.

Magari mingi ambazo zimepangwa kwenye barabara ili zipunguze kufinyana ili watu wanapotembea wapate mahali pa kupita wanapoenda sehemu mbalimbali.

Wananchi wengi ambao wanatembea kwa barabara, kuna nyumba ambazo zimejengwa pia ambazo watu wanatumia kuishi ama kuuza bidhaa zao kwenye sokoni, wengine wananunua wakienda wakirudi nyumbani.

Watu ambao wako sokoni wanauza bidhaa zao kama vile matunda, nguo. Wanaunuzi wanakuja kununua huku wauzaji wanasema bei yao ili kupata pesa.

Duka kubwa ambalo linauzwa bidhaa mingi kama vile soda, mchele na unga wa ngano. Wanunuzi wanakuja ili kuchagua bidhaa ambazo zimewapendeza ili kubadilisha na pesa na muuzaji.

Magari ambazo zimepangwa kwa laini moja, ambazo ni safi sana, kuna za nyeusi na mengine ni meupe. Zinaonekana kuwa zinauzwa ili muuzaji aweze kupata pesa huku mnunuzi anakuja kuchagua ile ambayo imempendeza, aweze kupeana pesa na apeleke gari yake.

Magari mazuri mengi ambazo imepangwa kando ya nyumba. Kuna mtu mmoja ambaye ako katikati labda anakuja kununua ama ni mwenye gari moja hapa.

Duka ambalo bidhaa mingi zinauzwa naona pia limeandikwa Mpesa hii inamaanisha kuwa unaweza enda kuweka pesa zako kwenye simu kwa duka hili ama uende utumie mwenzako hizo pesa ili atumie unaweza tena kununua bidhaa kwa hii duka.

Noti la shilingi elfu moja ya inchi ya kenya. Linaweza kutumika kununua bidhaa mingi sana kama chakula na nguo. Pia hununua maji kwa sehemu ambazo azina maji.

Viatu vingi ambazo ni za aina mingi ya rangi. Kuna zile za watoto na kuna zile za watu wakubwa. Hapa ni sokoni ambapo mtu anauza ili aweze kupata pesa zake huku mnunuzi anakuja kuchagua yale ambazo zimemtosha aweze kuinunua.

Sokoni ambapo watu wengi huku wamejaa, kuna wanunuzi ambao wanakuja kununua bidhaa mbali mbali kama vile nyanya , matunda na sukuma wiki. Huku wengine wakiuza bidhaa zao ili kupata pesa.

Gari kubwa ambalo linatumika kwa kazi mbalimbali, kama vile linaweza kubeba abiria wengi kwa pamoja ili wafikishwa mahali ambao wanaeda, linaweza pia kubeba vitu mbalimbali ambazo zinauzwa kwa dukani.

Gari kubwa ambalo limesimama ndani ya barabara, linabeba watu abiria ambao wanaenda sehemu mbalimbali wanapotaka kuabiri gari hii. Ni safi sana na kuna dereva mmoja ambaye anaendesha gari hili.

Duka ambalo limeandikwa kwa mlango Mpesa, linaonekana kwa na vitu mingi ambazo muuzaji anauza kama vile dawa, mkate na vitu kadhalika. Mnunuzi anakuja ili apeleke na atafute vitu ambavyo alikuwa anataka.

Mwanaume mmoja na mwanamke wakiwa wamesimama wanaangalia kijikaratasi ambacho ni cheupe. Wanaonekana kuwa na furaha sana labda wamefanikiwa na vitu ambazo walikuwa wanataka.

Hii ni gari kubwa ambalo linabeba watu wanne. Linaonekana kuwa ni mpya labda limeletwa siku ya leo kuuzwa kwa wale watu wanauza ama wanunuzi wamekuja kuangalia kama inawapendeza.

Nyumba kubwa sana ambao zimejaa magari ambazo zinatengenezwa ama zinauzwa kwa mahali hapa labda haijawekwa kwenye duka la kuuzwa bado zinatengenezwa.

Magari mengi ambalo limesimama hapa uwanjani huku watu wakiwa wamesimama pia labda kulikuwa na mkutano maalum ama sherehe.

Barabara ambapo kuna gari moja limebeba magari mengi sana labda wanabebea kutoka mahali moja ambazo zimenunuliwa ikiwa mpya hadi mahali ambapo inaenda kuswa.

Magari mingi Amazon zimepangwa kwa laini moja Kuna zenye ni nyeupe kana zenye nyeusi zina ishara kwamba zinauzwa muuzaji ya hii magari atapata pesa mingi sana.

Magari mingi ambayo yamebebwa na maji kutokana na mvua kubwa sana inayoendelea kunyesha. Maji yamefunga barabara ambapo hakuna gari tena ambalo linaloweza kupita hapa.

Pesa ambazo zinatumika kwa nchi hii ya Kenya. Mkono ya mtu imeshika. Kuna shilingi elfu moja ambayo ni noti, tena kuna mia tano na mia moja. Zinatumika kununua bidhaa mingi sana.

Nyumba ambalo limejengwa ili kuuzwa bidhaa kama vile nguo aina mbalimbali. Tena kuna kamera ambazo zinanasa watu wanaojaribu kuiba nguo hizi ili wapelekwe mahakamani.

Sokoni ambapo zimejaa bidhaa za kuuza matunda, nyanya na mboga na ndizi. Wanunuzi wanakuja kutafuta vitu ambavyo vimewapendeza ili wakanunue kupeleka nyumbani zao.

Duka moja ambalo ni kubwa sana ya kuuza bidhaa na watu wanakuja kununua. Kuna baiskeli kando yake limewekwa isimame, labda mtu alikuwa amekuja nayo ili arudi kupeleka vitu vyake. Kuna pikipiki tena ambalo kuna mtu ambaye amebebwa.

Pesa mingi ambazo ziko mezani. Kuna mkono tena ambalo anahesabu pesa hili. Kuna noti ya shilingi hamsini tena kuna shilingi mia mbili na shilingi ishirini tena.

Pesa mingi ambazo zimewekwa kwenye meza zimepagwa kwa laini ni noti ya shilingi elfu moja zinatumika kununu vitu mingi kama vile chakula ata kulipa karo za shule kwa mwanafunzi.

Watu ambao wako sokoni. Kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa kama vile ndizi, matunda, sukuma wiki na nguo. Kuna wanaouza na kuna wenye wananunua. Kuna maji tena ambayo inasumbua watu kwa sababu inachafua mazingira.

Gari kubwa ambalo ni lori limeleta vitunguu mingi sana ambavyo vimefungwa ili viweze kuletwa sokoni huku mama mmoja amesimama kando ya vitunguu hizi akihesabu kama ni zote zimeletwa huku kuna watu ambao wanatoa kwenye kunia zote zikuje jini.

Duka mkubwa ambayo watu wanauza maziwa za aina mingi. Watu wanakuja kununua maziwa ili wapelekee watoto wao wachanga, pia wanaweza kukunywa pia nao.

Magari manne ambazo zimepangwa kwa laini, hii ni kwa sababu kwamba halafu watu waweze kupata njia ya kupita. Labda kulikuwa na sherehe hapa watu wakakuja kusafiri kutumia magari haya.

Magari mingi ambazo zimepangwa kwa laini ni laini mingi sana. Ziko kwenye harakati ya kutafuta wanunuzi ili wakuje kununua. Mnunuzi anakuja kuchagua lile ambalo amependezwa nayo aende atumie kwa biashara ama hata apitie anapoenda kazini.

Hii ni jumba kubwa ambacho kimeandika kwamba ni dukani. Muuzaji anaonekana kwenye mlango akingoja wanunuzi wakuja hapa. Tena kumeandikwa tena kwamba wanauza maziwa hapa. Wale watu hawana ng'ombe kwao, wanakuja kununua maziwa hapa ili waweze kutengeneza chai.

Sokoni ambako kuna vitu mingi vya kuuza kama vile matunda, mahindi tena kuno wanaouza hizi bidhaa ili kupata pesa za kujisaidia uku wanaleta pesa hizo.

Duka ambalo wanafanyia biashara huku mama mmoja ameketi ndani. Duka hili limeandikwa Yusina Milk inamaanisha kwamba huyu mama anauza maziwa yake akitarajia kupata pesa huku wanunuzi wanakuja kununua maziwa hizi.

Pesa ambazo mtu ako nayo kwa simu yake ina ishara kwamba Brian Ochad amemtumia pesa ya shilingi 2310 huku Beth Obura amemtumia shilingi 1500.

Hizi ni pesa ambazo zilikuwa zinatumika kitambo. Lakini kwa sasa, pesa hizi hazitumiki. Imebadilika kwa sababu labda ilikuwa inachukua gharama mingi katika serikali. Huyu mtu naona anaweka pesa hizi alafu isipotee.

Sokoni ambapo bidhaa mingi sana kama vile matunda, vitunguu, ndizi vimepangwa kwa laini moja. Ina ishara kwamba mwuzaji huyu anatafuta pesa za kujisaidia huku wanunuzi watakuja kuchagua bidhaa ambazo zimewapendeza ili aweze kuchukua kupeleka nyumbani.

Mahali hapa ni watu wamejaa, huku kila mmoja ako kwenye shughuli zake. Kuna watu ambao wanatembea kwa haraka, huku wengine wameweka magari zao hapa, ili waweze kupitia wanapoenda mahali wametoka.

Nguo mingi ambazo zimejaa hapa. Zinaonekana kuwa ni mpya. Muuzaji anakuja kuuza ili aweze kupata pesa huku mnunuzi anakuja kununua apelekee watoto wao. Pia yeye anaweza kuivaa nguo hizi.

Magari mingi ambazo zinafanana zimepangwa kwa laini moja. Hii ni ishara kwamba watu wanataka kukuja kununua huku wauzaji wnang'arisha magari haya ili iweze kupendeza wanunuzi.

Magari ambazo ni mpya imepangwa mingine ni nyeusi huku zingine ni nyekundu. Wanangoja watu ambao wanakuja kununua huku wauzaji waweze kupata pesa zao.

Sokoni ambapo kuna watu wengi, wafanyibiashara tena kuna wauzaji wa bidhaa kama vile mahindi tena kuna wanunuzi wanakuja kuchagua bidhaa zenye wamewapendeza ili wapelekee watoto wao nyumbani, alafu wauzaji waweze kupata pesa.

Duka ambalo mwanaume huyu ako ndani anauza vinywaji kama vile maziwa tena anauza maji ambpo watu wanakuja kununua ili ata yeye aweze kupata pesa na kuendelea na biashara yake.

Mazao ya shambani ambazo ni ndizi zimepangwa kwa laini, hii ina ishara kwamba muuzaji anauza hizi ndizi kwa sababu zimeiva na imetosheka kupata pesa kutokana na mazao yake.

Magari meusi ambazo ni mpya inawekwa hapa ili iuze .Muuzaji anauza ili wapate pesa huku mnunuzi anakuja kuchangua gari lake ambaye ametaka kwa kitambo, ili aweze kutumia kwa biashara ama ata kutembea anapo enda kazini.

Familia kubwa ambapo kuna mama, baba na watoto. Wanaonekana kuwa na furaha sana, kutokana na chakula ambacho wanakula. Hii inaonekana kwamba ni tamu sana tena, wako na kinywaji kwenye glasi.

Pesa ambazo ni elfu nne tena ni noti ya elfu moja zimewekwa juu ya meza. Hii ni ishara kwamba mtumiaji anataka kupanga vizuri vile atatumia pesa huu bila kupoteza.

Sokoni ambapo vitu mingi sana vinauzwa kama vile dhahania vitunguu na nyanya. Mkulima analeta vitu zake hapa ili auze ili aweze kupata pesa na kuongeza biashara yake huku wanunuzi wanakuja kununua kwa sababu zinaongeza ladha kwenye chakula.

Matunda mengi ambayo yamepangwa hapa. Naona kuna maembe, kuna avokado na kuna matunda kadhalika. Mtu anauza ili aweze kupata pesa zake huku muuzaji anakuja kununua ili apunguze maradhi kwenye mwili yake.

Gari ambalo limefunguliwa kwenye mlango ambapo dereva anapitia akienda kuendesha. Huku kufunguu ya hii gari imewekwa juu ya mlango hili ambalo limefunguliwa. Hii ni ishara kwamba gari hili lina mtu binafsi.

Sokoni ambapo wamama wamejaa hapa wakiuza bidhaa kadhalika kama vile mboga, nyanya, vitunguu, mahindi za kuchoma huku wanunuzi wanakuja kuchagua vifaa ambavyo vimewapendeza ili waweze kupeana pesa na waende nyumbani na bidhaa hizo.

Sokoni ambapo kuna bidhaa mingi sana kama vile viazi, vitunguu na nyanya. Muuzaji anauza aweze kupata pesa za kutumia kununua chakula chake ,huku wanunuzi wanakuja kununua kuenda kuweka ili ziongeze ladha kwa chakula.

Magari mingi ambazo zimepangwa, zingine ni nyeusi huku vingine ni nyekundu, ambapo anatarajia mnunuzi aje achague ambalo linampendeza, ili aweze kununua.

Pesa za noti za shilingi mia moja ambazo zilikuwa zinatumika kitambo kwenye nchi hii yetu ya Kenya, lakini kwa sasa pesa hizi hazitumiki kwa sababu mbadiliko umeonekana ,wakabadilisha pesa tena hizi hazitumiki kwa sasa.

Gari ya kwanza ya kitambo ambacho kilitengenezwa ili kubeba watu kutoka mahali moja hadi kwingine kwa sababu ni ndogo sana haikuwa inatumia mafuta mingi bali ilikuwa iko na mbio sana.

Watu wawili ambao wamekaa njee ya duka ambacho wanauza laini , watu hawa wanaonekana kuwa ni wafanyi biashara wanao uzaa bidhaa kadhalika hili wanunuzi walete pesa hili waweze kujichenga kimaisha.

Gari mpya ambayo mtu amenunua ili aweze kutumia mahali popote anapokuwa anataka kuenda kazini ama anaanza biashara yake ya kuuza bidhaa kutumia chombo hiki.

Pesa hizi naona ni shilingi ishirini ni mingi, tena naona shilingi kumi ni mingi ziko kwa wingi, ni mkusanyiko wa pesa mingi.

Hapa ni dukani. Naona ni vitu mingi ambavyo vinauzwa. Naona kuna maji. Kuna tena mlango ambao umepakwa rangi ambayo imeandikwa Mpesa. Mtu anaenda kutoa pesa zake kwenye simu katika duka hili, ama mtu anaenda kutuma pesa iende mahali pengine.

Sokoni ambapo kuna bidhaa mingi sana kama vile viazi vitamu, ndizi, matunda na nyanya. Mnunuzi anakuja kununua huku muuzaji anauza ili aweze kupata pesa na kuongeza biashara yake.

Pesa mingi ambazo kuna mtu mmoja ameshika kwa mkono yake labda anataka aende akanunue bidhaa zake. Hii ni noti ya shilingi elfu moja na ni mingi sana.

Pesa ambazo kuna mtu ameshika kwa mkono wake, ni shillingi ya noti ya mia mbili hamsini na mia moja .Anatumia pesa hizi kununua bidhaa kama vile chakula na ata kulipia karo za shule.

Pesa ambazo zilikuwa zinatumika kitambo ambazo ni noti ya shilingi elfu moja. Kwa sasa noti hii haitumiki kwa sababu ile ingine imeletwa na ukipeleka hii kwenye benki hauwezi pata faida wowote.

Gari kubwa ambalo linatumika kubeba abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hii inafanya mtu kuwa afike haraka mahali anapokuwa anataka kusafiri.

Samaki ambao wametolewa kwenye maji na wakawekwe kwenye jua wakauke kisha wakachomwa kwa mafuta yale ya mboga ili waweze kuwa tamu sana. Mvuvi amekuja kuwauza ili aweze kupata pesa na aweze kujiendeleza kwenye biashara yake.

Sokoni ambapo kuna watu wanauza nguo mingi sana, tena kuna wenye wanauza chakula kama vile mayai mtu anapohisi kuwa amekuwa na njaa anakuja kununua mayai hizi kwenye jiji hii.